Shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea ya lettuce inakua kwenye mabomba yaliyopangwa kwa safu. Mimea inaonekana ikiwa kijani kibichi na yenye afya na mabomba yameegeshwa kwenye miundo ya mbao. Kuna mimea mingi kote kwenye shamba ikiashiria uzalishaji mkubwa.

Mfumo wa kilimo ambapo mizizi ya mimea inakuwa bila udongo. Tunaona mizizi mingi mirefu kwenye vikapu vidogo na kuingia kwenye chombo cheupe. Katikati ya chombo kuna bomba jeupe la wima ambapo linaweza kuwa chanzo cha maji au virutubisho. Inaonekana kama mfumo wa bustani wima na kuotesha mazao.

Kilimo cha hydroponics ambapo mimea ya kijani kibichi labda mchicha au lettuce inakua katika mabomba meupe. Mizizi ya mimea hiyo inaonekana kupitia mashimo madogo kwenye mabomba ikionyesha mbinu hii ya kulima isiyo hitaji udongo. Mazingira yanaonekana kuwa bustani ya kisasa au greenhouse .

Shamba la kisasa la hydroponics , ambapo mimea midogo, labda saladi au mboga nyingine, inakua kwenye maji bila udongo. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakishughulikia mimea hiyo ndani ya nyumba ya kijani. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo cha kisasa na ufanisi.

Shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea ya saladi inakua kwenye mapambo meupe yenye maji. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi. Nyuma kuna safu nyingine nyingi za mimea zikionyesha ukubwa wa kilimo hiki. Muundo wa chafu unaonekana juu ukitoa mazingira yaliyodhibitiwa na mimea.

Shamba la kisasa la hydroponics , ambalo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwenye mirija ikiunda safu ndefu ndani ya chafu. Njia ndogo inaonekana katikati ya safu hizo.

Mfumo wa kilimo wima uliotengenezwa kwa tyres za rangi ya kijivu. Mfumo huu una mimea midogo kadhalika inayokua ndani ya vikombe vilivyowekwa kwenye kuta zake. Inaonekana kama mfumo wa bustani wa ndani kwa kilimo kidogo.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe ya pvc . Mabomba hayo yamepangwa kwa wima na mshazari yakitengeneza muundo wa kuokoa nafasi. Kila shimo lina mimea mdogo unaokua ikionyesha matumizi ya teknolojia na kilimo kisichokuwa na udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea midogo inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mimea inaonekana kuwa na aina mbili tofauti baadhi zikiwa kijani kibichi na nyingine zikiwa na rangi ya zambarau. Mabomba yamewekwa kwenye fremu za mbao kuunda muundo wa rafu inaonekana kuwa bustani ya kisasa labda chafu ndogo.

Shamba kubwa la strawberry lililopandwa ndani ya chafu kubwa. Mimea ya strawberry imepangwa kwa mistari mirefu na imefunikwa kwa plastiki nyeusi chini ili kudhibiti magugu na unyevu. Kuna matunda machache ya strawberry yanayoanza kuonekana, yakionyesha kuwa mimea hiyo inakua vizuri.

Ukumbi mkubwa wa ufugaji wa kuku ukiwa umejaa kuku wengi weupe. Kuna mifumo ya kulisha na taa zimewashwa juu ikionyesha mazingira ya ufugaji wa kisasa.

Shamba kubwa lililpandwa na mboga aina ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yamepevuka na rangi ya kijani kibichi. Udono unaonekana umelimwa vizuri na kuna dalili ya mimea mengine kwa mbali.

Kuku wengi sana wakiwa wamefurika sakafuni ndani ya banda kubwa la kisasa la ufugaji. Kuna mifumo ya kulishia na kunyweshea maji iliyopangwa kwa safu ndefu katikati ya banda. Kuku wote wanaonekana wachanga na wana rangi ya manjano wakiwa wamesambaa kote ardhini.

Kitaru cha mimea au shamba ndogo la miche iliyofunikwa na wavu mweusi unaweka kivuli. Kuna mimea mingi yenye majani mapana ya kijani kibichi labda migomba midogo au mimea mingine ya kitropiki. Nyuma, majengo yanaonekana na watu wachache wanatembea kuashiria kuwa kitaru kipo karibu na makazi ya watu.

Ndani ya Greenhouse kubwa lenye mimea ya strawberry iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea imewekwa kwenye matuta yaliyofunikwa kwa plastiki nyeusi na vichochoro vya udongo vimeachwa katikati. Muundo wa Greenhouse una pazia la wazi linalo ruhusu mwanga kupita.

Shamba kubwa la migomba, huku mikungu mingi ya ndizi changa, bado za kijani kibichi, ikining'inia kutoka kwenye migomba. Njia ya udongo inaonekana katikati ya migomba, na majani makubwa ya migomba imeufika juu, yakionyesha mazingira ya kilimo.

Wafanyikazi wawili wakiwa wavaa sare za kijani na barakoa nyeupe wakipakia parachichi kwenye masanduku. Wamesimama karibu na mkanda wa kusafirisha uliojaa parachichi. Wote wanaonekana wakijikita katika kazi yao na kuchagua na kupakia matunda.

Shamba kubwa la mboga labda kabeji zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu chini ya anga la jioni. Mimea ina majani mabichi na udongo unaonekana wazi kati ya safu. mbali kuna milima na mawingu machache.

Shamba kubwa la kuku lenye safu ndefu za vizimba vilivyo pangwa pande zote mbili. Kuku wengi wanaonekana wakiwa ndani ya vizimba hivyo. Katikati kuna njia pana ya udongo, na juu kuna paa la mbao. Inaonekana ni eneo la ufugaji wa kuku wa kibiashara.

Ndani ya zizi kubwa lenye ng'ombe wengi weusi na weupe wa maziwa. baadhi ni ng'ombe wamelala chini huku wengine wamesimama. kuna muundo wa mbao na chuma wa jengo na feni kubwa zinazoning'inia juu.

Shamba kubwa lililopandwa mboga labda kabeji zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Mboga hizo ni za kijani kibichi na zinaonekana kustawi vizuri kwenye udongo mwekundu. Kwa mbali kuna miti na majengo machache. Anga lina mawingu meupe meupe likionyesha hali ya hewa nzuri kwa kilimo.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikimwagika kutoka kwenye mfuko au gunia na kutawanyika chini. Vitunguu hivi vinaonekana vimevunwa hivi karibuni na viko tayari kwa ajili ya kuuzwa au kutumika. Vinaweza kuwa kwenye soko, gala au shambani.

Kiasi kukubwa cha maharagwe ya kahawa yaliyotandikwa kwenye meza ndefu ili kukauka juani meza hizi ziko nje na udongo mwekundu unaonekana kuzunguka eneo hilo kuna miundo mingine ya kukaushia maharagwe, baadhi ikiwa na maharagwe juu yake na mengine ikiwa mitupu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Kiasi kikubwa cha kahawa mbichi yenye rangi mbalimbali ikiashiria viwango tofauti vya ukomavu kama vile nyekundu, kijani na nyeusi. Mikono iliyochafuka ya mkulima inaonekana ikishughulikia kahawa hiyo ikionyesha kazi ya kilimo. Nyuma kuna watu wengine kadhaa wakiendelea na shughuli zao na majengo rahisi ya kijiji yanayoashiria mazingira ya shamba.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi zikiwa zimepakana vizuri na linaonekana kustawi. Kabichi hizo zina majani mapana. Shamba linaonekana kunyooka hadi mbali kuonyesha kiasi kikubwa cha kabichi kinacholimwa.

Mashine kubwa ya njano aina ya new holland ikivuna mazao shambani. Shamba limejaa mazao yalioyaiva, yaliyokaushwa na jua. Mtu mmoja anaendesha mashine na mwingine amesimama juu yake. Nyuma kuna miti ya minazi na nyumba kuashiria eneo la vijijini. Anga inaonekana wazi.

Shamba kubwa la nyanya lililo pandwa kwa safu zikiwa zimetumia miti kama vigingi vya kushikilia. Udongo unaonekana kua mweupe, na mimea ya nyanya bado ni michanga ikiwa na majani ya kijani kibichi. Pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini karibu na kila mmea. Nyuma kuna miti na eneo la milima.

Shamba lililpandwa mimea midogo, labda miche. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone iliyowekwa, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana umekauka kidogo ,na kuna nyasi pembeni, ikionyesha mazingira ya kilimo cha nje.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari iliyopandwa au matunda na mifumo ya umwagiliaji wa matone umewekwa. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda. Nyuma ya shamba kuna msitu mnene wa miti na anga la buluu linaonekana juu likionyesha mazingira ya mashambani au bustani kubwa.

Shamba kubwa la nyanya ambapo mimea midogo na nyanya imepandwa kwa mistari mirefu, kila mmea una fimbo wa kuegemeza na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana chini. Udongo una rangi nyekundu na mandhari ya nyuma ina miti na vilima ikionyesha mazingira ya mashambani.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na mimea ni michanga na ya kijani kibichi.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mimea iliyopangwa kwa safu ndefu na kijani kibichi. Vifaa vya umwagiliaji vinapiga maji hewani vikieneza unyevu kwenye mimea. Mbali kidogo kuna vilima vilivyofunikwa na mimea.

Shamba kubwa lililolimwa ambapo mimea enye majani mabichi imepandwa kwa mistari. Kando ya shamba kuna pomba kubwa jeupe linalotoa maji kwa nguvu yakiunda chemichemi ndogo zinazoelekea kwa mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyefu kutokana na umwagiliaji.

Shamba kubwa labda ndani ya green house lililo kuwa limetayarishwa kwa kilimo . Udongo unaonekana kuwa mwekundu na upandwa kwa mistari kuna mapomba ya umwagiliaji na ngunzo za chuma zinazoonyesha mfumo wa umwagiliaji na muundo wa green house .

Mmea mchanga labda mgomba uliopandwa kwenye udongo wenye unyevu. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likipita karibu na mmea na tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye bomba hilo. Mandhari ya nyuma inaonyesha shamba lenye mimea mingine na anga la buluu.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa uanotumia mabomba marefu na magurudumu ukimwagilia shamba kubwa la kilimo. Maji yanarushwa hewani kama ukungu yakilowanisha mimea kwenye mistari mirefu. Nyuma kuna milima na mandhari ya mashamba yaliyovunwa au yaliyo wazi. Mfumo huu unaashiria kilimo ya kisasa na matumizi ya teknolojia kuboresha uzalishaji.

Umwagiliaji wa matone shambani. Nyuma ya bomba kuna mmea mdogo wa kijani kibichi unaokua kutoka ardhini. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umefunguka ikionyesha umuhimu wa mfumo huu wa umwagiliaji.

Shamba kubwa wenye udongo mwekundu uliolimwa tayari kwa kilimo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, ukiwa na mabomba meusi yaliyotandazwa kwenye mistari ya kilimo. Sehemu ya mfumo wa pampu na mabomba makuu inaonekana pande wa kulia. Kwa nyuma kuna miti michache iliyotawanyika inaonekana kama shamba linaloandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao.